Ndani ya duka la nguo au vazi kuna mannequin mbili zilizovaa nguo. Moja inavaa kofia, shati nyeupe na kaptura, sketi fupi, nyingine inavaa shati nyeupe. Nyuma yao kuna rangi zilizojaa kofia za aina mbali mbali na pia bidhaa nyingine kama vile: viatu na mifuko vimeonekana chini.

Duka la nguo. Kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye pau, ama pia zinazopangwa kwenye rafu. Tunaweza kuona mashati, suruali, na vitu vingine vya nguo, kama vya wanaume na wanawake. Hii inaashiria, mazingira ya biashara, au ununuzi.

Duka la nguo likiwa limejaa nguo za aina mbalimbali zilizopangwa kwenye reki na makabati. Nguo hizo zina rangi nyingi tofauti zikiwemo, njano, machungwa, zambarau, blue , na kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Duka au gala la nguo, na vifaa vya kiume. Tunaona rafu zilizojaa kofia za aina mbalimbali zikiwemo za rangi nyeusi na kahawia. Pia kuna viatu vya kiume, vilivyopangwa vizuri kwenye rafu na stand maalum vikiwemo vya ngozi, vya kahawia na nyeusi.

Sehemu ya duka la nguo iliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Tunaona rafu zilizo jaa mashati, suruali na mavazi mengi yaliyo pangwa kwa rangi ya aina tofauti

Duka la kuuza bidhaa na mitindo, linaloitwa accessory with style . Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali kama vile mikoba, kofia, miwani, mabomba ya shingo na hereni . Baadhi izo zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja. Mbele ya duka kuna manenekeni waliovaa mavazi ya vifaa vya mitindo.

Nguo nyingi zilizoning'inizwa kwenye wima za maduka, ambazo zinaonekana kua sehemu la duka la nguo za mitumba au duka la kuuza nguo za bei nafuu. Nguo hizi ni za aina mbali mbali, rangi tofauti, na mitindo tofauti.

Duka la bidhaa za mitindo ya mapambo hususan kwa wanawake. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu nyeupe. Kuna miwani ya jua, mikoba ya kisasa ya kike, viatu vya wazi vya mitindo, vitambaa au mashuka madogo ya kifahari na mapambo ya shingoni kama mkufu na hereni.

Duka la mavazi la Vivo linalopatikana ndani ya jumba la kibiashara. Ndani ya duka, kuna nguo mbalimbali za wanawake zilizopangwa kwenye wima za nguo pamoja na manekwini waliovaa mavazi ya kuvutia. Duka limepambwa kwa mwanga mkali wa taa.

Duka la nguo hasa sehemu ya watoto. Kuna nguo nyingi zenye mpangilio mzuri zinazoning'inizwa kwenye wavu wa madukani. Kuna mabango yanayoonyesha sehemu za nguo za wavulana na wasichana na rika tofauti. Bei ya nguo pia imewekwa wazi mfano kuna mpango linaloonyesha bei ya duka.

Gari ya rangi ya fedha limeegeshwa nje. Nyuma ya gari kuna kitu kinachoonekana kama kituo cha mafuta au eneo la huduma na magari mengi machache yanaonekana kwa mbali.

Magari ya kisasa yana miundo ya kuvutia. Teknolojia ya magari inaonyesha kuboreshwa kila mwaka. Kuendesha gari unahitaji umakini na kufuata sheria za barabarani.

Watu wanauza na kununua magari kila siku. Kununua gari jipya na uamuzi muhimu unahitaji utafiti. Magari yamekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kisasa.

Magari ya zamani yenye muundo wa kipekee baada yanaovutia wakaazi wa magari nchini Kenya. Baadhi ya watu huelekeza katika kukarabati magari ya aina hii na kuyatoza kama hazina. Kuwa na gari la aina ni hii unaweza kuwa kushiriki upendo wa mtu wa historia za magari mitandaoni ya zamani.

Hivi karibuni magari mengi mapya yamewasili sokoni yakitoa chaguo mbalimbali kwa wanunuzi. Mauzo ya magari yameongezeka kutokana na mahitaji ya kusafiri kibinafsi. Kundi za maonyesho za magari zimejaa mifano mipya na ya kisasa.

Showrooms za magari nchini Kenya, zimekuwa zikiongezeka, zikitoa fursa ya wanunuzi kuchagua aina mbalimbali za magari mapya. Watengenezaji wa magari wanaleta mifumo mipya sokoni kwa mara, wakiwa na teknolojia za kisasa na muundo unaovutia.

Gari la buluu limeegeshwa katika haya magari mengi. Kuna aina tofauti za magari yaliyosimama kwenye eneo la wazi. Magari haya yanaweza kuwa yametumika kwa usafiri wa binafsi au biashara.

Gari hili lina dashboard safi na maridadi. Vifaa vya ndani vya gari viko katika hali nzuri. Teklojia ya kisasa katika magari inaonyesha maendesho kwa rahisi.

Magari aina ya Sieve yamekuwa yakipendwa sana nchini Kenya kutokana na uwezo wake wa kukubaliana na barabara mbalimbali. Usajili wa magari nchini Kenya unaendelea kuboreshwa ili kuhakikisha mchakato wa wamiliki wapya wa magari.

Kundi la watu waliokusanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi., karibu na magari kadhaa yaliyopaki. Baadhi yao wamesimama wakizungumza. Wengine wamekaa ardhini au kwenye nyasi wakipumzika. mazingira yanonekana ya asili kwenye miti na nyumba chache kwa mbali.

Tairi mpya za magari zilizopangwa kwa utaratibu. Tairi hizi zinaonekana kuwa katika duka au galana maalum la kuuza vifaa vya magari. Ziko safi bila mavumbi na zinaonyesha kwamba hazijawahi tumika barabarani.

Sehemu ya ndani ya injini ya gari, ambapo boneti ya gari imefunguliwa. Hii ni injini ya magari ya dizeli au petroli yenye vipengele mbalimbali kama vile radiator , betri, mfumo wa hewa na mabomba ya mafuta na maji. Inaonekana kama mtu anafanya ukaguzi wa gari.

Girl la Mercedes Benz rangi nyeusi lilosimama katikati ya barabara ya lami, Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri, eneo linaloonekana kuwa ni la makazi au mitaa tulivu lenye miti mingi pembeni mwa barabara na mazingira safi.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi kwenye nyasi. Magari haya yanaonekana kua katika hali nzuri na yamepangwa kwa mstari mmoja, japo, linaloshiriki kua huenda ni maegesho rasmi au sehemu ya maonyesho ya magari.

Gari jeupe aina ya matatu aina ya Vani, ambalo linaonekana kua limeegeshwa kando ya barabara au kwenye kituo fulani. Matatu hili ni mojawapo ya vyombo vya usafiri wa uma vinavyotumika sana nchini Kenya.

Hii ni picha ya wanaume wawili ndani ya jumba la kuonyesha magari. Mmoja anaonekana kuwa muhuzaji wa magari, akimweleza au kumshawishi mteja kuhusu gari fulani. Wanaume wote wawili wanatabasamu, jambo linaloashiria mazungumzo mazuri au ya kirafiki. Mazingira ya jumba hili ni safi na ya kisasa.

Ajali ya barabara iliyotokea kwenye eneo la nyasi karibu na msitu. Gari la kibinafsi la rangi ya kijini limegonjwa uso kwa uso kwa bajaji nyekundu. Watu wanne wanaonekana kua karibu na eneo la tukio. Mmoja wao amevaa koti la usalama barabarani, na inawezekani ni mhudumu wa usalama au mfanyakazi wa dharura.

Gari la rangi ya machungwa lenye paa jeupe aina ya minicooper limeegeshwa pembeni ya barabara kwenye sehemu yenye udongo gari hili linaonekana kua limefanyiwa marekebisho au limewekwa rangi mpya na lina muonekano wa kuvutia pembeni ya gari hilo kuna tuktuk.

Sehemu ya ndani ya gari hususan upande wa dereva, abiria wa mbele. Mlango wa gari uko wazi na mwanga wa jua unaingia kwa wazi. Ukionyesha sehemu ya viti, dashibodi na mpangilio mzima wa ndani wa gari. Vitu vinaonekana kuwa katika hali nzuri.

Gari la aina ya matatu, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mlango wa upande wa abiria umefunguliwa, likiwa tayari kupokea au kushusha abiria. Matatu hili linaonekana kuwa ya usafiri wa umma.

Ni mojawapo wa magari yenye jina Subaru. Huenda kasi sana na linatumika kwa mashindo ya mbio. Lina vioo vingi na milango minne. Lina mahali pa kubebea mizigo. Linabeba abiria watano. Ni mojawapo ya magari mazuri. Hutumika kama magari ya kibinafsi.

Bidhaa iliyoundwa kwa shanga zenye rangi nyingi ambazo zinaonekana kuwa sehemu ya wazi ya mapambo na kitamaduni . Pia, inaonekana kama iko kwenye programu ya simu au tovuti yenye vichwa vya rekodi. Kuna chaguzi za urambazaji chini ya skrini kama vile.

Sherehe nyingi, hutambuana na mapambo au maua. Maua yanaeza tumika kama zawadi nzuri kwa wapendwa. Kuna aina nyingi za maua yenye harufu nzuri na rangi tofauti.

Masoko ya kimatamaduni hutoa fursa ya mafundisho kuonyesha kazi zao. Vitu vya shanga na mikufu vina historia ndefu katika utamaduni nyingi. Kununua bidhaa za mikono husaidia kukuza biashara ndogo ndogo.

Soko lina mazao mbalimbali kama karoti na viazi. Wakulima wanahitaji kulima chakula cha kutosha kwa jamii. Kununua mazao freshi kutokana sokoni husaidia kuendeleza uchumi wa eneo.

Matunda na mboga za majani ni muhimu kuwa lishe bora. Masoko ya humu nchini hutoa fursa ya wakulima kuuza mazao yao. Kununua matunda na mboga za msimu husaidia kukuza uchumi wa ndani.

Shambani kuna avocado nyingi zilizopangwa vizuri. Watu wanatembea sokoni wakinunua bidhaa mbalimbali. Soko ni mahali muhimu kwa biashara ya uchumi wa eneo.

Soko la wazi ambapo bidhaa mbali mbali za viungo vya kupikia, zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza. Kuna aina nyingi za viungo vya rangi tofauti, kama manjano, nyekundu, hawaia, na kijani.

Soko la kienyeji lenye shughuli nyingi. Wafanyaji biashara mbalimbali wamepanga bidhaa zao mezani, kuna ndizi, nyanya, vitunguu, vitunguu saumu na vyakula vingi vya mboga na fanaka. Watu wanaonekana wakitembea huku na kule wakiangalia bidhaa au wakifanya ununuzi.

Soko la mboga ambapo bidhaa mbalimbali za chakula zimepangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao. Tunaweza kuona viazi vikiwa upande wa kushoto, vitunguu vyekundu katikati na yenye zikiwa upande wa kulia .Mazao haya yamepangwa kwa maradi ili kuwavutia wateja.

Duka la kibanda cha kuuza mayai. Mayai yamepangwa vizuri kwenye trei za plastiki za rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani njano, blue na zambarau. Zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu za chuma au mbao.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi. Tunaona aina mbalimbali za matunda kama ndizi, mananasi, mapaipai na maembe yaliyopangwa kwa mapangilio mzuri kwenye vibanda vya mbao. Ndizi zimefungwa na kuning'inizwa juu. Jambo linalovutia macho ya wanunuzi wengi.

Meza ya mbao katika soko la wazi ambapo viatu vya ngozi aina ya sandoli vimepangwa kwa standi kubwa. Sandoli hizi zina mapambo ya rangi mbali mbali ikiwa ni kazi ya mikono yenye ubunifu wa kitaifa.

Mandhara ya soko la kisasa lenye shughuli nyingi. Watu wamejazana kwenye vibanda mbalimbali, wakinunua na kuuza bidhaa. Bidhaa zinazouzwa ni pamoja na nguo, mapambo, maua ya plastiki na vitu vya nyumbani.

Meza ya muuzaji sokoni ikiwa imejaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Kuna vikombe vya plastiki na glasi, sufuria, chupa za kuhifadhi maji, thermosi, visu, vikombe vya chai, besheni na brashi za kusafisha vyombo. Bidhaa hizi zimepangwa kwa mpangilio wenye rangi nyingi zinazovutia macho ya mnunuzi.

Soko la kawaida la mitaa ambapo mama mchuuzi anauza mboga na matunda. Kuna aina mbalimbali za bidhaa kama pilipili hoho, nyanya vitunguu, tango, viazi na mboga nyinginezo zikiwa zimepangwa kwenye makreti, magunia na vikapu.

Soko la wazi ambapo watu wanachagua nguo kutoka kwa mafungo makubwa ya mitumba zilizopangwa chini. Wafanyibiashara wameweka nguo tofauti kama shati, suruali, sketi, na vitambaa kwa wingi ili kuwavutia wanunuzi. Watu wengine wanaonekana wakiwa busy kuchambua na kuchagua mavazi yaliyopenda.

Soko la kienyeji ambapo baadhi ya chakula mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna mazao ya shambani kama vili mahindi mabichi, mananasi yaliyoning'inizwa, boga, tikitimaji na parachichi, baadhi zimepangwa juu ya meza.

Meza kubwa yenye viatu vingi vya mitumba vinavyopangwa juu yake. Hii ni sehemu ya soko la wazi ambapo muuzaji ambaye anaonekana akiwa ameketi upande wa kulia, anauza viatu vya aina tofauti vya michezo.

Viatu vya michezo vilivyopangwa vizuri kwenye stendi ya chuma au nyavu huenda kwenye soko la mitumba au duka la kuuza viatu. Viatu hivyo ni vya aina ya rangi mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa wima kutoka juu hadi chini.

Mbali na soko la vyakula kunalo pia lenye uuzaji wa vyombo vya nyumba vikiwemo maua, vitambaa, nguo, viatu, mikeka, na pia vitu vya watoto vya kuchezea. Katika soko hili wauzaji ni wengi na wako tayari kukuhudumia kwa haraka.

Mandhari ya jiji au mji, kuna mijengo madhara yanayoonekana. Baadhi yakiwa marefu na mengine mafupi. Jengo moja la ghorofa nyingine upande wa kushoto lina rangi ya kijani kibichi na manjano inayong'aa. Kuna magari yaliyobaki upande wa kulia wa barabara inaonekana mbele ya jengo, juu tunaona anga la bluu lenye mawingu kidogo na nyaya za umeme au simu zikivuka anga.

Biashara nyingi zinatafutwa maeneo mazuri kwa ajili ya ofisi zao. Kununua mali isiyohamishika na uwekezaji mzuri. Mali ya kibiashara huweza kutoa faida kubwa kwa wamiliki.

Jumba kubwa la kifahari lililozungukwa na uwanja mpana wa nyasi zenye kijani kibichi likiwa kwenye mazingira ya utulivu na yenye miti mingi. Kuna bomba la mpira ya kikapu katikati ya uwanja na dropline upande wa kushoto.

Jengo la ghorofa lililozungukiwa na uzuri wa mimea ya majani unaonekana kuwa umetunzwa vizuri. Kuna kibao kilichoandikwa kinachoonyesha kuwa hapa ni makaazi ya kupangisha yaliyo na samahani mlangoni na kiingilio ni wa chuma mweusi ulioko kwenye barabara utulivu.

Jengo la ghorofa ambalo linaonekana kuwa la kisasa na la kifahari. Jengo hili lina madirisha makubwa na mabalkoni kwenye kila ghorofa likiwa na mwonekano mzuri na uliotunzwa. Mbele ya jengo kuna bustani nzuri yenye mimea mbalimbali ikiwemo miti midogo na vichaka vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Eneo la mashambani au la pembezoni kwa mji lililopigwa picha kutoka angani. Tunaona ardhi kavu yenye mimea michache ya asili na baadhi ya maeneo yakiwa yamegawanywa na kufungwa kwa uzio huenda kwa ajili ya upangaji wa mashamba.

Sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa ambapo mananazi yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya sehemu ya maonyesho. Mananazi haya yanaonekana kuwa mabichi na yenye afya. Yamewekwa kwenye glasi au sanduku la kuonyesha matunda. Kuna bango juu linalosema pineapple cutting .

Mabucha huuza aina mbalimbali za nyama. Nyama imepakiwa vizuri na kuwekwa kwenye friji ili ihifadhi ubora. Kununua nyama kutoka vyanzo vinavyoaminika ni muhimu kwa afya.

Sehemu ya soko au duka la vyakula ambapo kuna mazao mbalimbali ya mboga na matunda yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna nyanya nyingi zimewekwa kwenye vikapu na masanduku ya mbao. Vitunguu vya rangi ya zambarau, ndizi, viazi na mboga nyinginezo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au jumba la biashara ambalo lina ngazi ya umeme ya kuteremka inayotumiwa na wateja kushuka kuenda ghorofani chini. Kuna mabango makubwa yaliyoandikwa.

Soko la kisasa la ndani ambalo limepangwa vizuri na lina muonekano wa kuvutia bidhaa mbali mbali za chakula zimepangwa kwa mpangiliio mzuri vikiwemo matunda kama ndizi, machungwa, mapera na maembe pamoja na mboga na vyakula vingine.

Sehemu ya duka kubwa au supermarket , hasa eneo la mauzo vya vyombo vya moto vinaloitwa hot deli . Kuna jokofu la kuonyeshea au kuhifadhia chakula kama nyama iliyopikwa, sambusa na vitafunio vingine. Upande wa kulia, kuna stendi ya bidhaa mbi mbili.